Katika picha hii, tunaweza kuona watu watatu kwenye picha, wawili ambao ni wanawake na mmoja ambaye ni mwanamume. Mwanamume huyu inaonekana ni kama amekuja kwa ofisi za huduma, ili kusaidika. Pia, mwanamume huyu inaonekana kwamba anashika tama lake.